Mwanamke huyo ambaye amevalia barakoa, koti nyeupe, na kofia, anaonekana kua anafanya kazi katika kampuni ya maziwa. Akona ndoo ambayo ikona maziwa ambayo anaweka kwa mashine.

Mkulima anaonekana kushika mgomba wa ndizi ambao uko katika mti wake. Nyuma yake kuna mandizi ambayo yamepandwa na ni kijani kibichi, pia kuna nyumba yake na pia kuna uwanja mkubwa ambao ni wa kijani kibichi.

Hii ni shamba ambayo inaonekana kuwa imehifadhiwa na mkulima mzuri. Katika upande mmoja amepanda mandizi. Katika upande mwingine tunaona kuna majani ya aina kadhaa, katikati mkulima huyo amepanda viazi.

Wamama wawili wanaonekana kuwa katikati ya shamba. Moja ameshikilia kisu na atakukata mkombwa ndizi. Mwingine ameshikilia na kubeba mtoto wake. Mbele yao kuna watu wengine ambao wako kwa shamba hilo. Nyuma yao tunaona kuna shamba kubwa. Ambayo ni ya kijani kibichi.

Mama amesimama na kuangalia upande mmoja. Katika mbele yake, tunaona kuna magomba ya ndizi. Magomba hayo ni ya kijani kibichi. Nyuma ya mama kuna mandizi ambayo yamepandwa na mimea ya aina kadhaa.

Mkulima huyu ameshikilia mgomba ndizi ambao uko kwa mti wake. Pia katika shamba yake, tunaona kuna miti kuna mimea ya aina kadhaa ambayo amepanda.

Mtu huyu anatoa ndizi maganda. Maganda hayo yanaweza tumika kama chakula ya wanyama kadhaa kama ng'ombe. Pia inaweza tumika kama mbolea katika mimea.

Mama amesimama mbele ya mgomba wa ndizi, mgomba huo una mandizi mengi sana. Nyuma yake tunaona ni miti ya mandizi. Pia shamba hiyo imechimbwa mashimo ambayo ni mengi sana na yanaonekana kuwa ni ya kijani kibichi.

Daktari huyu ambaye amevalia glovu, amevalia barakoa na miwani, anaonekana kuwa anaweka vitu katika chupa. Mbele yake tunaona kuna meza ambayo ina vyombo vyake vya kutibu watu na kupima magonjwa aina kadhaa. Amevalia koti nyeupe.

Magomba ya mandizi yamepangwa katika soko. Wamama wanaonekana kufanya kazi ili kuwauzia watu mandizi hayo. Nyuma yao kunao wajamaa wameketi chini, na wengine wamesimama ili kufanya kazi.

Hii ni shamba ya mandizi. Mandizi haya yanaonekana kuwa yamepandwa katika laini. Chini kunaonekana hakujapandwa kitu yoyote. Mandizi ni ya kijani kibichi, nyuma yake kuna miti ambayo yamepandwa pia.

Mkulima huyu ambaye amevalia kofia, anaonekana shamba yake ya mahindi. Ameng'oa mahindi na kushikilia katika mkono wake wa kulia. Pia, anaonekana kuwa na furaha kwa mazao ya mahindi

Mimea hii ya mandizi imepangwa katika laini ndefu. Mimea zingine zinaonekana kuwa na mabunda ya mandizi ambayo hutumika kupika chakula ingine hutumika kuiva na kuliwa na watu wa aina tofauti katika nchi ya Kenya.

Daktari huyu wa mimea na mifugo ameamesimama amevalia koti nyeupe, mbele yake kuna vyombo vyake vya utafiti, nyuma yake kuna mashine ambayo imewashwa. Pia kunaye picha ya aliyekuwa kiongozi wa Kenya.

Ng'ombe hawa, wamefungiwa na kulishwa majani mabichi. Mbele ya ng'ombe hawa kuna magunia. Magunia haya yanaonekana kuwa na chakula ambayo inasaidia ng'ombe kupata maziwa mingi.

Wazee wawili wanaonekana kukama ng'ombe wawili tofauti na kuweka maziwa katika ndoo. Ng'ombe hizi ni za rangi nyeusi na nyeupe. Mbele ya ng'ombe hizi kuna watu wanaoonekana kutazama.

Kuna daktari mmoja aliyevalia koti nyeupe. Anakaa kuzungumza na wananchi watatu. Wananchi hawa wanaonekana kumsikiliza kwa makini. Mmoja ameshikilia simu na amebeba begi yake. Mwingine amebeba maji. Katika meza ya daktari huyo kuna vifaa kadhaa za kutibu watu.

Msichana ameketi katikati ya shamba anaonekana kufurahia , amevalia nguo nyeusi, katika shamba hili wamepanda mimea aina kadhaa kama mahindi ,mimea hii yote inaonekana kua kijani kibichi .

Lori ya maziwa imesimama kando ya duka. Mtu amesimama akionekana kushikilia kibuyu cha maziwa. Ameekelea kibuyu hicho katika piki piki yake. Watu wenye wanafanya kazi katika kampuni hii, wamevalia manguo nyeupe.

Kijana mmoja ambaye amesimama kati kati ya shamba, anaoneana kushikilia mgomba wa ndizi ambao una mandizi ambayo yameiva. Mgomba huyo una mandizi kadhaa na shamba hilo ni la kijani kibichi.

Katika shamba hili tunaona mandizi yamepandwa katika laini. Kila laini ina mandizi rasmi mbili zaidi. Nyuma ya mandizi hizo, tunaona pamepandwa pia kahawa na pia kuna mamiti.

Huu ni mgomba wa ndizi. Mgomba huu ni mrefu sana. Umewekwa katika shamba. Shamba hii inaonekana ina majani ya kijani kibichi. Ina mimea ya aina kadhaa.

Mkulima anaonekana kulisha ng'ombe. Kuna ng'ombe ambazo hazina madoa ambazo ni nyeusi. Kuna ng'ombe nyeupe ambazo zina madoa nyeusi. Ng'ombe hizi zina karatasi katika masikio ambazo zimeandikwa majina tofauti.

Mabunda ya mandizi yamepangwa kwa line . Mabunda haya yanaeza kuwa yako sokoni, ama yako shambani. Wanunuzi hununua mabunda haya, na kuyapika katika makao yao.

Watu wameungana katika duka la maziwa. Wanaonekana kuwa wanataka kuhudumiwa kununua maziwa yao ili waende nyumbani. Katika duka hiyo tunaona kando yake kuna vibuyu vya maziwa ambavyo vinatumika kutoa maziwa kutoka kwa shamba hadi katika duka hilo.

Mwanaumme huyu ako katika zizi la ng'ombe. Anaonekana akikamua ng'ombe ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe anaeka maziwa katika ndoo iliyo chini ya ng'ombe.